Hili ni duka la nguo lililojaa nguo za rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye raki. Kuna nguo nyingi za aina tofauti kama vile blausi, magauni na sweta zikionyesha rangi angavu kama chungwa, kijani, samawati na zambarau. Sakafu na muundo wa vigae na kuna madirisha makubwa yanayo ruhusu mwanga kuingia dukani.

Huu ni mlango wa duka la babyshop lilo ndani ya jengo labda jumba la maduka kwenye mlango kuna ishara kubwa yenye neno babyshop ikiwa na herufi za rangi mbalimbali. Ndani ya duka, nguo na bidhaa za watoto zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu au stendi na kuna watu wachache ndani ya duka.

Hii ni ndani ya duka au botiki, unaweza kuona nguo zenye rangi nyingi zikininginia kwenye reki, vikapu vilivyofumwa na bidhaa zingine zilizopangwa kwenye rafu na meza, mahali hapa panaonekana kua na mazingira ya kupendeza na ya kiasili.

Hii ni ndani ya dka la nguo labda duka la nguo za mitumba au nguo za bei nafuu. Kuna safu nyingi za nguo zilizoning'inia kwenye reki zikiwemo jeans na mashati. Pia kuna sehemu ya viatu na nguo za watoto.

Hili ni duka la nguo labda nguo za mitumba lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kamba za kuning'inia. Kuna watu kadhaa ndani ya duka wakichagua nguo. Sehemu moja imetambulishwa wazi kama Children's section au Childrens wear , sehemu ya watoto, nguo za watoto. Ikionyesha kuwa duka lina nguo za watoto na watu wazima.

Hii ni sehemu ya duka ambapo kuna stedi iliyojaa mikoba ya rangi tofauti kama vile nyeusi na zambarau. Pia upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia ikiwemo koti la kijani kibichi.

Hii ni ndani ya duka la nguo ya kisasa. Inaonyesha nguo zilizopangwa vizuri kwenye makabati au kabati ya kuonyeshea. Pamoja na viatu na vifaa vingine kama kofia. Kuna taa za kifahari na sakafu ya mbao ikionyesha mazingira ya ununuzi ya hali ya juu.

Hili ni sehemu ya ndani ya pembeni mliopangwa vikiwa na rafu zilizojaa jozi nyingi za viatu vya ndani au sandal . Viatu hivi vimepangwa kwenye rafu ndefu ambazo zimejaa kabisa.

Huu ni mlango wa duka la Woolworths. Inaonekana kua ndani ya jengo la maduka na milango ya kioo iliyowazi inawaalika wateja kuingia. Ndani ya duka, nguo na bidhaa nyingine zinaweza kuonekana zikiwa zimepangwa. Mwangaza ndani na nje la duka, unaonekana kua mzuri , ukiangazia bidhaa na nafasi ya ununuzi.

Hili ni duka la nguo linaloitwa Safari. Duka hili lina madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo mbalimbali zilizopangwa ndani, zikiwemo mashati, suruali na magauni; zote zikionyesha mtindo wa kisasa na wa safari. Tafakari ya mazingira ya nje inaonekana kwenye kioo cha duka.

Hii ni ndani ya Duka linalo na nguo onyesha watu wa tatu wakiwa wamevalia nguo za kiume kama vile mashati, suruali na koti. Kuna nguo zingine zilizopangwa kwenye rafu na stendi nyuma yao juu kuna ishara ya kutoka ya kijani kibichi.

Hii ni duka la nguo linaloonesha sehemu la duka lililojaa nguo zilizopangwa kwa rafu na meza, zikiwemo kofia, mashati na suruali. Kuna ishara za sales punguzo zinaonekana ikiwemo moja yenye asilimia thelathini. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakitembea dukani na kuna taa zinazotoa mwanga wa kutosha.

Hili ni duka la nguo, huenda likawa la mitumba au la bidhaa za bei nafuu. Nguo nyingine za aina mbali mbali kama: mashati, suruali na sketi zimepangwa kwenye raki ya chuma na kwenye mpangilio wake wakuvutia. Juu ya rafu pia kuna mifuko na mikoba iliyopangwa kwa uangalifu.

Hii ni duka la nguo la kisasa, kuna nguo nyingi zilizopangwa vizuri kwenye rafu na kamba za kuninginia ikiwemo tishati zenye rangi tofauti kama nyekundu, blue ,manjano na nyeupe. Pia kuna suruali zilizokunjwa chini.

Duka la nguo limejaa mavazi ya mtindo mbali mbali yakiwemo blausi, suruali ya rangi tofauti yaliyo pangwa vizuri kwenye rafu . Taa angavu na kuta zilizopakwa rangi ya waridi huongeza mvuto wa maandhari na kufanya duka lionekane lenye changamfu na uvutaji wa wateja.

Hili ni duka la Woolworths linalojulikana kwa kuuza mavazi na bidhaa nyingine za mitindo. Kupitia milango ya kioo, nguo mbali mbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka zikiwa tayari kwa wateja. Juu ya mlango kuna maandishi makubwa yanayosomeka WOOLWORTHS .

Hili ni gari aina ya Toyota nyeupe iliyosimama kwenye eneo la nyasi. Nyuma ya gari kuna muundo fulani wa jengo labda ghala au banda, likiwa limejaa kwa mbao au vifaa vingine vya asili.

Hili ni gari aina ya Toyota Hilux rangi ya kijani iliyokolea ikiwa imeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na miti nyuma. Inaonekana kuwa ni gari la kubeba mizigo likiwa na paa la chuma na sehemu ya nyuma ya wazi yenye nondo za chuma.

Hii ni gari jeupe aina ya Volkswagon Tiguan R-line ambalo linaonekana kuwa la kisasa na lenye muundo wa michezo. Gari hili lina siro za kuvutia kama vile muundo maarufu wa r line , taa za kisasa za mbele, na rimu kubwa.

Hii ni sehemu ya ndani ya gari ya saa upande wa dereva na dashibodi . Inaonekana kuwa ni gari aina ya toyota parson Dashibodi na redio, vidhibiti vya hali ya hewa na usukani wenye nembo ya toyota.

Hili ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi ya aina mbali mbali na malori machache likionekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au eneo la kuhifadhi magari katika mjini.

Hii ni ndani ya gari. Inaonekana kuwa ni Subaru Forester. Milango ya mbele imefunguliwa na unaweza kuona viti vya mbele, usukani, dashibodi na sehemu ya sakafu ya gari.

Hili ni gari aina ya volvo s90 rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi ndefu. Nyuma ya gari kuna miti na magari mengine yaliyofichwa kidogo.

Hili ni gari la Subaru Forester lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti na watu walio wachache wanaonekana kwa umbali. Gari hili linaonekana kuwa SUV na lina paa refu.

Hili ni gari jeupe aina ya Subaru Forester XT likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina namba ya usajili KCE 982P. Inaonekana kuwa katika hali nzuri na ina spoiler nyuma.

Hili ni gari la samawati likionekana kama BMW likiwa limebebwa na lori la kubeba magari. Lori hilo ni la rangi ya kijivu na liko kwenye sehemu yenye lami labda barabarani huku nyuma kukiwa na mandhari ya kijani kibichi. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu au mvua kidogo.

Hili ni gari la kifahari la dhamani aina ya Mercedes Benz likiwa limeegeshwa chini ya panda au sehemu iliyofunikwa. Mlango wa dereva umefunguliwa. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na linaweza kuwa Mercedes Benz 450 SCL .

Hili ni gari la zamani aina ya Donet Zidel. Ni gari ya kifahari lenye rangi ya fedha na sehemu nyeusi na linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mawe yenye miti na mimea kando. Lina magurudumu yenye spoka za mbao na sanduku la mbao upande wake.

Hili ni gari aina ya Infinity jeusi likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. gari hili linaonekana kutoka upande wa nyuma na pembeni ikionyesha muundo wake mkubwa na wa kifahari pamoja na rimu zake za kipekee.

Hili ni lori la kubeba magari likiwa limebeba magari kadhaa. Lori hili lina trela maalum iliyounda kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja kama vile magari ya abiria na van ndogo. Muundo wake unawezesha upakiaji na upakuaji rahisi wa magari.

Hili ni gari la abiria dogo au la kubeba mizigo midogo lenye madirisha ya rangi ya kahawia na nembo ya kampuni upande wake. Upande wa gari kuna matangazo ya progressive credit , quick flexible loans . Gari hili lina nambari ya usajili KDA 650E.

Haya ni magari matatu yaliopaki kwenye eneo lenye nyasi. Magari hayo ni Toyota Corolla, Fielder nyeusi, Nissan Note ya samawati na Nissan Xtrail nyeusi. Kuna watu wachache wamesimama karibu na magari hayo na miti inaonekana nyuma yao.

Hili ni gari la Toyota Mark X lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa upande wa nyuma wa kulia. Gari lina nambari ya usajili ya Kenya KBB 949E.

Hili ni gari aina ya Subaru Outback likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana ni gari la familia au la kusafiri na inaweza kuwa na uwezo wa kuendeshwa barabara zisizo sawa kutokana na muundo wake.

hili ni gari la toyota mark x lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo la lami mbele ya jengo. gari hili lina muhundo maridadi na wa kimchezo likiwa na taa za mbele zenye muhundo wa kisasa

Hii trela maalum ya kupepa magari ikiwa katika kazi ya kusafirisha magari mitano kwa wakati mmoja miongoni ya magari hayo kuna Audi Q5 ya rangi nyeusi, trale ii ina magurudumu mingi na miundo imara iliotengenezwa kwa ajili ya kupepa mizigo mizito hasa magari kwa usalama na umbali mrefu.

Hili ni gari aina ya Honda Stream lenye rangi nyeusi, ambayo ni gari la abiria, la familia, linalojulikana kwa nafasi ya matumizi mengi. Ina sahani ya leseni inayoonekana vizuri lenye herufi KCS.

Hili ni gari aina ya Subaru Forester au Subaru Forester XT. Gari hili lina rangi nyeupe na nambari ya usajili ni KCE 982P. Inafanana na gari la mwaka wa elfu mbili na nane, na inaonekana kua katika hali mzuri.

Hili ni gari jeupe la Toyota likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Gari hilo lina madirisha meusi, vioo viwili vya pembeni na mataa mbele zinazong'aa. Lina milango ya kuteleza na muonekano wake unaonyesha kuwa uko katika hali nzuri na safi. Nyuma ya gari hilo kuna jengo lenye paa, miti na anga la bluu.

Hili ni gari aina ya Toyota iliyosimama kwenye eneo la nyasi. Gari hilo lina nambari ya usajili ya KDR 963B.

Hili ni gari jeupe aina ya Toyota likiwa limeegeshwa nje. Linaonekana kuwa gari la abiria au gari la kubeba mizigo na lina vioo vilivyo tiwa giza kidogo na nembo ya Toyota nyuma. Gari hili lina sahani na namba ya kenya .

Magari yamepangwa mstari moja katika eneo la kuegesha. Nyuma yake kuna majengo marefu uku anga ikionekana kuwa na mawingu. Vyombo hivyo ni vya aina na rangi mbalimbali ikiwemo vyeupe, vyeusi na vya dhahabu.

Hili ni kundi la watu lililokusanyika katika eneo la wazi pengine bustani au uwanja. Magari kadhaa yameegeshwa karibu huku anga likiwa wazi na lenye mwanga wa jua. Watu wamevaa mavazi ya mitindo mbalimbali na wanaonekana wakizungumza, kupumzika au kubadilisha mawazo.

Hii ni gari jeupe la Toyota likiwa limeegeshwa usiku huku jengo lenye muundo wa kipekee lionekana nyuma yake. Mlango wa gari hilo umefunguliwa kidogo na taa zake za nyuma zikiwa zimewashwa.

Hili ni chumba cha maonyesho cha Nissan. Kuna wanawake wawili kwenye kaunta ya mapokezi na gari jeupe la Nissan limeegeshwa upande wa kulia wa picha. Nembo ya Nissan inaonekana ukutani nyuma ya kaunta.

Hili ni spidometa ya gari inayopima kasi ya chombo hicho kwa kilomita kwa saa. Kifaa hiki kina nambari zinazoanzia sufuri hadi mia mbili na sitini, huku sindano ikionyesha kasi ya sasa. Chini yake kuna kipimo cha mafuta kinachoonyesha kiwango cha mafuta yaliyosalia kwenye tanki, jambo linalomaanisha dereva kujua wakati wa kujaza.

Hili ni gari aina ya Toyota linalotumika kama teksi au matatu. Linapatikana kwa wingi katika mitaa ya Nairobi na maeneo mengine ya Kenya. Gari hilo ni jeupe, lina vioo vya giza na limeegezwa pembeni mwa barabara. Linaonekana ikiwa safi katika hali nzuri na tayari kutoa huduma ya usafiri.

Hii ni nyuma ya gari aina ya subaru Forester nyeusi ikiwa na buti wazi. Gari inaonekana ikiwa imepaki kwenye sehemu chenye changarawe. Mambo ya ndani ya buti yanaonekana wazi yakionyesha nafasi kubwa ya kuhifadhia mizigo.

Haya ni magari kadhaa yakiwa yameegeshwa katika eneo la maegesho au uwanja wa magari chini ya kivuli kinachofanana na paa la kitambaa. Kwa mbele kuna gari ya rangi ya bluu na kijani ambalo linaonekana kama Ford Mustang karibu nalo kuna gari la rangi ya kichungwa ambalo linafanana na Dodge.

Hili ni gari la aina ya toyota land cruiser Prado likiwa limegezwa nje. Gari hili lina rangi ya kijivu iliyokoza na linaonekana katika hali nzuri. Bamba la nambari linaonekana likiwa na herufi KDK.

Hili ni gari aina ya Toyota lenye rangi nyeupe na vioo vyenye giza. Lina nambari ya usajili na sticker ya mwendo kasi inayoonyesha limesajiliwa kihalali. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri na tayari kwa matumizi likiwa safi na linavutia machoni.

Watu watatu wamesimama pembeni ya gari na pikipiki ya magurudumu matatu kwenye uwanja wa nyasi. Gari ya buluu na pikipiki nyekundu zimeegezwa karibu na kwa kila mmoja. Watu wawili wamevaa mavazi ya kawaida na mtu mmoja amevaa koti la rangi ya njano . Nyuma yao kuna miti mirefu.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi labda Ngara au Fig Tree Nairobi. Inaonekana kuna watu wanatembea na maduka ya wazi yenye bidhaa mbalimbali pamoja na rundo la matofali ya ujenzi au vigae. Majengo marefu yanaonekana nyuma ya soko.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambalo linaonekana kua soko la masai jijini Nairobi, Kenya. Kuna vibanda vingi vilivypangwa kando ya njia, vikiuza bidhaa mbali mbali kama vile, nguo za kitamaduni zenye rangi, vito, na kazi za mikono.

Hili ni soko la maua lina aina mbalimbali za maua na mimea. Tunaweza kuona ndoo zikiwa zimejaa maua meupe ya waridi na pia kuna maua mekundu ya waridi yaliyopangwa katika shada. Kuna pia maua mengine ya kijani kibichi au maua mengine ya rangi tofauti kama vile zambarau na manjano.

Kuna ndizi nyingi za rangi ya kijani zimewekwa kuwa mabichi au aina tofauti ya ndizi kama vile migomba. Kuna ndizi za rangi ya ngano zilizo. Ndizi hizo zimepangwa kwa wingi zikionyesha kuwa ni sehemu ya biashara au mapimo makubwa.

Hili ni soko la matunda na mboga mboga inaonyesha rundo la nyanya nyekundu na pili pili hoho za kijani, karoti na mboga za majani. Pia kuna rundo la matunda au mboga za rangi ya manjano ilio anikwa mbele kwa nyuma kuna muuzaji.

Hii ni soko la mboga lenye viazi, vitunguu nyekundu na nyanya zikiwa zimepangwa kwenye masanduku ya mbao ikiwa tayari kuuzwa au kununuliwa.

Hili ni rundo kubwa la ndizi zilizopangwa kwa uangalifu kwenye sehemu inayofanana na soko au meza ya kuuza. Kuna aina kadhaa ya ndizi zikiwemo zile za rangi ya manjano iliyokomaa na zingine zenye rangi ya kijani kibichi zaidi.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi, labda soko la matunda au la jumla, ambapo ndizi nyingi zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya biashara au wakipanga bidhaa. Mazingira yanaonekana kua ya wazi na yenye vibanda au meza za mbao zinazotumika kueka matunda.

Huyu ni muuzaji wa maua barabarani. Kuna maua mengi ya rangi tofauti yaliyopangwa kwenye ndoo na vikapu. Muuzaji ameketi chini karibu na maua na kuna mwavuli mkubwa wa rangi nyingi juu yake kutoa kivuli. Nyuma kuna magari yaliyoegeshwa na majengo.

Hii ni mtikiti maji kadhaa yenye mistari ya kijani na manjano yakiwa yamepangwa juu ya kila mmoja na matunda mengine kama chungwa na ndimu yakiwa karibu nayo. Inaonyesha ishara ni mahali pa kuuza matunda.

Hii ni meza iliyojaa viatu na sandali mbalimbali zikiwemo flat shoes na viatu vya wazi vinavyoonekana kuuzwa katika soko au duka la wazi. Viatu hivyo vimepangwa juu ya meza nyeusi na bidhaa zingine.

Hili ni soko la vyakula lenye bidhaa mbalimbali kama njugu, maharagwe na vyombo vilivyopangwa vizuri kwenye vikapu na meza. Bidhaa hizi ziko tayari kuuzwa zikisubiri wanunuzi kuchunguza kulingana na mahitaji yao.

Rundo kubwa la viatu vilivyopangwa juu ya turubai ya blue . Viatu hivi ni vya aina, ukubwa na rangi mbalimbali vinavyoonekana vimetumika. Baadhi vimechakaa ilhali vingine viko katika hali nzuri. Turubai hiyo ya blue inatandikwa ardhi labda sokoni au mahali pa kuuzia bidhaa za mitumba.

Hili ni soko kubwa lenye shughuli nyingi, watu wengi wanaonekana wakitembea na kufanya biashara kati ya vibanda vilivyojaa bidhaa tofauti kama vile parachichi, limau na matunda mengine. Mandhari inaonyesha harakati nyingi za kila siku sokoni ambamo wauzaji na wanunuzi wanashirikiana.

Hii ni viazi vitamu vikiwa kwenye vikapu na vyombo mbalimbali vingine vikiwa na rangi ya zambarau na vingine vikiwa na rangi ya kahawia. Viazi vikuu viko kwenye kikapu kimoja vikiwa na umbo la mviringo na rangi ya kahawia.

Hii ni aina mbalimbali za mboga na mimea safi. Kuna rundo la radishi nyekundu, mboga za majani zenye kijani kibichi na mimea kama vile rosemary . Inaonekana kama soko la mboga au sehemu ya duka ya vyakula.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Inaonesha wachuzi wakiuza bidhaa ikiwemo mboga za aina mbalimbali na kuna watu wengi sokoni. Jua linaonekana likichomoza au likizama. Likitoa mwanga mkali unaoangazia soko.

Hili ni meza iliyofunikwa na samaki waliokaushwa au kukaangwa, ikiwezekana soko la wazi au eneo la kuuza chakula kando ya barabara. Wote wanaonekana kuwa tayari kwa kuuzwa au kwa matumizi ya moja kwa moja kama chakula.

Hizi ni ndizi mbichi zilizo kusanywa kwenye ndoo na kupangwa sokoni zikiwa tayari kuuzwa . Nyuma ya ndizi kuna matunda na mboga nyingine, jambo linaloonyesha kuwa hili ni soko lenye bidhaa mbali mbali.

Hii ni marobota kadhaa ya nguo zilizofungwa kwa kamba nyeusi zikiwa zimefunikwa kwa plastiki ya wazi. Nguo hizi zinaonekana kuwa mitumba au nguo zilizotumika zikiwa zimekusanywa kwa wingi ndani ya marobota haya.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna umati mkubwa wa watu wengine wakiwa na miavuli midogo wakitembea katikati ya bidhaa nyingi, zilizopangwa kwenye masanduku na vikapu. Kuna matunda na mboga nyingi hasaa nyanya zilizopangwa kwa kuuza.

Huu ni bango la matangazo ya ofisi za kukodisha kwenye ukuta wa matofali. Bango linaonekana kuwa ofisi zinapatikana kuanzia futi za mraba mia nne hadi elfu tano na namba ya simu ya mawasiliano.

Ile ni nyumba ya gorofa mbili. Inaonekana kuwa na lango kubwa jeusi mbele na barabara ndogo ya kuingia iliyotengenezwa kwa kokoto. Kuna bustani ndogo upande wa kulia wa nyuma na uzio unaonekana upande wa kulia pia. Nyuma...

Hii ni nyumba kubwa ya kisasa yenye orofa nyingi na paa la rangi ya kahawia. Ina madirisha mengi na balkoni kwenye ororfa ya kwanza. Kuna ngazi zinaonekana kwenye milango mikuu au mbele yake kuna lawn kubwa iliyopandwa nyasi.

Hizi ni nyumba za kisasa zenye ghorofa mbili zinazofanana na zile zinazopatikana katika jamii iliyopangwa. Nyumba hizi zina rangi ya manjano na kijivu zikiwa na dirisha makubwa na Balconies Ziko katika eneo lenye barabara zilizotengenezwa vizuri na madhari ya kijani kibichi.

Huu ni kiwanja wazi chenye nyasi kavu na udongo kukiwa kimezungukwa na ukuta wa matofali upande wa mbele na kulia. Nyuma ya kiwanja kuna majengo kadhaa ikiwemo jengo refu la ghorofa la rangi ya samawati na jengo lingine la ghorofa la rangi ya kahawia. Anga safi ya samawati.

Hili ni jumba la kifahari lenye lango kubwa la chuma lenye nakshi na milango ya vioo yenye ulinzi wa nondo na waya wa barbed wire . Jumba lina paa la kijani na kuta za rangi ya manjano na lina balconies zilizo na ulinzi wa ziada.

Hii ni nyumba ya kisasa yenye ghorofa mbili ikiwa na vyumba vitatu vya kulala na uwezekano wa kuwa na chumba cha zaidi cha wafanyikazi au chumba cha wageni. Ina muundo maridadi na madirisha makubwa na eneo la maegesho.

Hii ni roshani ya ghorofa yenye sakafu ya vigae vya rangi ya kahawia na matusi ya chuma yenye nakshi. Kutoka roshanini unaweza kuona majengo mengine yenye paa zenye vigae za udongo na pia majengo marefu ya kisasa. Mbali kidogo kuna mti na magari yameegeshwa chini.

Hii ni nyumba yenye ghorofa moja iliyokunjwa na ukuta wa matofali na ncha zenye waya. Mbele ya nyumba kuna eneo la wazi la ardhi na miti na mimea mingine, inanyoonekana karibu na ukuta. Na katika mandhari ya nyuma pia kuna tanki kubwa la maji jeusi karibu na nyumba.

Hii ni nyumba ndogo. Ina milango na madirisha meupe. Mbele ya nyumba kuna bustani ndogo iliyo na nyasi iliyopunguzwa vizuri na ua wa kijani kibichi. Nyuma ya nyumba kuna miti mikubwa na mimea mingine.

nyumba hii inaonekana ikiwa na bustani yenye mimea mingi na miti, chini ya anga safi na jua kali paa lake linaonekana kuwa la vigawi ya rangi ya kahawia au matofali na kuta zake zimejengwa kwa mawe kuna pia antena ya setilaiti inayo onekana juu la paa

Haya ni nyumba kadhaa zilizojengwa katika eneo lenye ardhi wazi iliyokauka na yenye majani makavu mbele. Kuna uzio wa mawe unaozunguka baadhi ya nyumba hizo. Anga lina mawingu meupe yaliyotanda na kuna nguzo za umeme au simu zinazoonekana kwa umbali.

Hili ni jengo refu la ghorofa linaonekana kuwa la kisasa na lina rangi nyeusi na nyeupe au kijivu. Liko chini ya anga la samawati. Kuna nyaya za umeme au simu zinazoning'inia mbele ya jengo hilo.

Haya ni majengo ya kisasa yanayoonekana kuwa na makazi au ofisi yakiwa na kuta nyeupe na madirisha makubwa meusi .Mbele ya majengo kuna eneo lililowekwa vigae vya kutandaza barabara na pia kuna mimea na vichaka vilivyopandwa.

Haya ni majengo matatu makubwa yakiwa bado yanajengwa chini ya anga ya samawati. Majengo haya yanaonekana kuwa na ghorofa nyingi na yamejengwa kwa vitalu vya saruji na baadhi ya madirisha yanaonekana. Kuna waya ya umeme zikipita mbele ya majengo na mtu mmoja anaonekana juu ya paa la jengo hilo.

Nyumba iliyo upande wa kulia inapata la kahawia na paneli za soka zimewekwa juu ya paa hilo ikionyesha matumizi ya ni shati badala. Nyumba iliyo upande wa kushoto inamuundo wa kipekee na paa la kijivu na la samawati.

Haya ni majengo marefu ya ghorofa. Majengo haya yanaonekana kuwa mapya na yamejengwa kwa mtindo wa kisasa yakiwa na baraza kwenye kila ghorofa. Kuna ua unaozunguka majengo na barabara inayotegenezwa vizuri inayoingia kwenye lango kuu.

Hili ni jumba la kisasa likiwa katika hatua za ujenzi. Jumba hilo lina ghorofa kadhaa na linaonekana kuwa na balcony zenye vioo vya buluu. Eneo linazunguka jumba hilo linaonekana kuwa chini ya ujenzi pia huku kukiwa na vifaa vya ujenzi na udongo ulio chini wa ardhini. Kuna watu wachache wanaonekana wakifanya kazi kwenye eneo la ujenzi.

Hii ni nyumba kubwa na bustani pana iliyopambwa vizuri ilioko katika eneo lenye utulivu. Nyumba yenyewe inaonekana kuwa na ghorofa mbili na rangi ya njano au kahawia iliyokozwa.

Hili ni eneo la wazi inaonekana kama shamba au ardhi isioyojengwa yenye nyasi kavu. Kuna nguzo mbili za mbao zilizosimama mbele. Kwa mbali upande wa kushoto, kuna mnara mrefu wa mawasiliano na majengo machache madogo. Anga ni blue na lina mawingu meupe machache.

Hili ni jengo linaloendelea kujengwa na paa lake likiwa wazi. Mbele yake kuna mimea yenye maua huku mandhari ya milima ikionekana kuwa mbali. Miyale ya jua huangaza jengo hilo na mazingira yake na kuleta mwonekano wa kuvutia na wa kupendeza.

Hili ni jengo refu linalojengwa likiwa na kreni juu yake, inayosaidia katika ujenzi. Anga ni ya samawati na mawingu meupe, huku miti na vifaa mbali mbali, vikiwa chini ya jengo hilo, likionyesha mandhari ya ujenzi unaoendelea.

Majengo mawili yamesimama chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe. Moja ni la rangi la manjano na madirisha mengi ya mraba, huku lingine lenye matofali yanayoonekana likiwa na bango linalo soma To late likionyesha linapatikana kwa upangaji. Picha hii uenda ilipigwa katika mazingira ya mjini.

Hili ni jengo refu la ghorofa mbili au zaidi lenye rangi ya manjano chini na sehemu ya juu yenye paa la mabati la rangi ya buluu na kuta za buluu nyeupe. Liko karibu na barabara au njia iliyotengenezwa kwa matofali au mawe na upande wa kulia kuna nyasi au mimea mirefu. Anga ni ya buluu iliyokolewa ikiwa na mawingu machache juu.

Hili ni jiji lenye mchanganyiko wa majengo marefu na mafupi pamoja na miti mingi ya kijani kibichi inayopamba maeneo ya kati. Anga lina mawingu mepesi na linaonyesha hali ya hewa tulivu.

Hili ni jumba lililojengwa kwa matofali na paa jekundu, likiwa na uwanja wa majani mabichi. Lina madirisha kadhaa na lipo katika mtaa wa makaazi, likizungukwa na miti na mimea mingine.

Hili ni sehemu ya duka la vyakula pengine idara yamatunda na mboga. Kuna mabango yanayosomeka organic yakionyesha kuwa bidhaa zinauzwa hapo zimezalishwa bila kemikali.

Hili ni jengo la duka kubwa la Quickmart. Kwenye jengo hilo kuna nembo kubwa ya maandishi Quckmart kwa herufi nyekundu. Chini ya nembo hiyo kuna madirisha makubwa yanayoonyesha sehemu ya ndani ya duka. Upande wa kulia wa nembo kuu, kuna duara la kijani kibichi yenye maandishi fresh and easy .

Hii ni duka kubwa au soko inaonyesha sehemu ya bidhaa nyingi zinazouzwa kwa wingi kama vile kunde na nafaka nyingi zikiwa zimewekwa kwenye viombo vikubwa vya plastiki. Juu kushoto kuna sehemu ya matunda na mboga na kwa umbali kuna kituo cha kujaza maji.

Hawa ni watu wakiwa wamesimama kwenye foleni ya nalipo katika duka la rejareja. Kuna kaunta mbili moja ikiwa ba kibao chenye maandishi kaunta ya kwanza na nyingine kaunta ya pili. Rafu na friji zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji na vyakula.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

Huu ni sehemu ya duka kubwa au mkate hasa sehemu ya keki na vitu vitamu. Kuna kaunta ndefu iliyojaa bidhaa za mkate na vitu vitamu mbalimbali. Kuna kaunta ndefu iliyojaa bidhaa za mikate na vitu vitamu mbalimbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa . Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zinazoonekana kuwa vitu vya kuchezea au bidhaa za nyumbani. Njia kati ya rafu inaonekana wazi na sakafu ina vigae.

Hii ni rafu ndefu iliyojaa mifuko mingi ya chakula cha mbwa ndani ya duka au maduka makubwa. Mifuko hiyo vimepangwa vizuri kwenye rafu kadhaa na kuna aina mbalimbali ya chakula cha mbwa zinazoonekana. Juu ya rafu kuna bango zenye picha za mbwa na maneno dog food chakula cha mbwa yaliyoandikwa.

Hili ni duka kubwa au maduka makubwa labda Carrefour kama inavyoonekana kwenye ishara. Kuna watu wakiingia au wakitoka dukani na kuna ishara kubwa yenye mishale inayoelekeza mlango wa kuingia. Upande wa kulia, kuna kibanda cha kahawa kinachoitwa Spring Valley Coffee.

Hii ni ndani ya duka kubwa. Inaonekana kama duka la Carrefour lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi wengine wakitumia mikokoteni ya ununuzi. Kuna mabango yanayoonyesha bei za bidhaa mbalimbali na pia matangazo ya programu mpya ya ununuzi mtandaoni ya Carrefour.

Hii ni ndani ya duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa duka la vyakula au la jumla. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo safu kubwa ya bidhaa za manjano zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kulia pia kuna rafu zingine zenye bidhaa za rangi tofauti kama vile samawati na nyekundu.

Hii ni ndani ya duka kubwa labda sehemu ya nyama. Kuna kaunta za kuuza nyama zikiwa na lebo zinazoonyesha pork , nyama ya nguruwe, white meat , nyama nyeupe na red meat , nyama nyekundu. Wafanyakazi wawili wanaonekana nyuma ya kaunta za nyama.

Hii ni ndani ya duka kuu au duka la jumla ,ndani yake kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa ikiwemo baiskeli zilizopangwa ukutani ,friji ,mashini za kufulia na furniture ndogo kama vile vya watoto ,pia kuna sofa na bidhaa zingine za nyumbani zilizopangwa kwenye rafu na sakafuni.

Huu ni sehemu ya kuuzia samaki na dagaa labda katika duka kubwa au soko la samaki. Kuna samaki na dagaa mbalimbali wakiwa wamepangwa kwenye safu kwenye kaunta ndefu ya kuonyesha bidhaa.

Hii ni ndani ya duka kubwa la kisasa ambalo linaonekana kuwa Naivas food market Waterfront Karen . Maduka marefu yamejawa na bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji vya kola vilivyofunganishwa na bidhaa zingine za nyumbani.

Hili ni rundo la pakiti za karatasi za choo za chapa ya Hanaan zilizopangwa kwenye stendi ya Promo ndani ya duka kubwa au maduka makubwa.

Hii ni safu ya vyombo vilivyojaa bidhaa mbalimbali vya jumla labda katika duka au soko. Bidhaa hizi ziko kwenye mifuko wa gunia na vyombo vya uwazi na kuna vijiko vya kuchotea bidhaa hizo.

Hii ni ndani ya duka kubwa la Quickmart inaonyesha sehemu mbali za duka kama vile nafaka na bidhaa za jumla . Pia kuna sehemu ya bidhaa safi na matoleo maalum yanaonekana.

Hii ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Inaonyesha njia ndefu yenye rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa bidhaa za kusafisha na vifaa vingine vya nyumba. Bidhaa nyingine zina chupa za samawati ikiashiria sabuni au kemikali za kusafisha.

Hii ni safu ya mashine za kufuli zikiwa zimepangwa kwenye onyesho la rejareja ndani ya duka la vifaa vya elektroniki au duka kubwa. Mashine hizo zinaonekana kuwa z akisaa na zenye rangi ya metali na baadhi tukionyeshwa nembo ya turbo wash .

Hii ni ndani ya duka kubwa likiwa na rafu nyingi zilizojazwa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula vilivyofungwa na bidhaa za nyumbani. rafu zimepangwa vizuri na bidhaa zimeonyeshwa kwa mpangilio kuashiria duka la kisasa na lililopangwa.

Hili ni duka kubwa la Naivas, lango kuu la duka linaonekana na juu ya lango kuna ishara kubwa yenye jina la Naivas. Chini ya ishara kuu, kuna ishara nyingine yanayosema karibu Naivas. Pia kuna sehemu ya kuweka mizigo iliyoandikwa luggage deposit .

Hili ni duka la rejareja au maduka makubwa yenye rundo la nguo zilizopangwa kwenye meza kubwa za mauzo. Kuna mabango yakionyesha kuwa kuna ofa kubwa ya punguzo. Nguo hizo zimepangwa kwa wingi na zinaonekana kuwa sehemu ya mauzo.

Hii ni sehemu ya duka kubwa yenye bidhaa zilizopangwa kwa rafu. Upande wa kushoto, kuna rafu zilizojaa chupa za sabuni ya kuosha vyombo au bidhaa nyingi na kusafisha nyingine zikiwa rangi ya chungwa. Upande wa kulia kuna rafu zingine zilizojaa pakiti au taulo za kike.

Hii ni ndani ya duka au soko. Inaonyesha sehemu ya Hot Deli yenye kaunta ya glasi inayoonyesha bidhaa za chakula. Karibu na kaunta kuna stendi kubwa ya kuonyesha battery za eveready ikiwa na ujumbe long lasting power . Pembeni yake kuna stendi nyingine iliyojaa vinywaji vya Monster energy.

Hii ni ndani ya duka kubwa la bidhaa inayoonyesha sehemu ya matunda na mboga ambapo kuna rundo kubwa la matikiti maji na parachichi pia kuna matunda mengine yaliyopangwa kwenye rafu ya duka hilo.

Hii ni rafu iliyo jaa vikombe vya kahawia au chai, kila kikombe kina mistari ya rangi nyekundu nyeusi na nyeupe. Kando kuna lebo ya bei iliyo andikwa mia tatu hamsini na nane ikionyesha garama ya kikombe inaoneka kuwa sehemu ya duka la bidhaa za nyumba.

Hii ni duka kubwa la nyama au sehemu ya nyama katika duka kubwa. Kuna maonyesho ya aina mbali mbali za nyama ikiwemo: nyama ya kusaga, soseji na vipande vikubwa vya nyama, vilivyopangwa vizuri kwenye friji ya kuonyeshea.

Hii ni rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa mkopo mkubwa ya manjano ambayo yanaonekana kuwa maziwa ya unga au chakula cha watoto yakiwa yamepangwa vizuri. Kando ya mkopo hayo kuna bidhaa zingine zilizopangwa kwa rafu zikiwemo pakiti za kijani kibichi na chupa za michuuzi au vinywaji.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo bidhaa mbali mbali zimepangwa vizuri kwenye rafu. Mbele kuna friji nyingi za rangi ya kijivu na nyuma yake kuna rafu zilizosheheni mashine za kahawia na vifaa vingine vya nyumbani.

Hapa ni ndani ya duka kubwa la reja reja inayoonyesha sehemu ya matunda na mboga. Katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la mtikiti maji yaliyo pangwa vizuri. Nyuma ya matikiti maji kuna sehemu yenye mboga za majani na bidhaa zingine za friji zilizo pangwa kwenye rafu ndefu zenye taa.

Hii ni ndani ya duka kubwa la kisasa. Kuna rafu nyingi zilizojazwa na bidhaa mbalimbali ikiwemo mikate na bidhaa zingine za vyakula zilizopangwa vizuri kwenye vibanda vya mbao na rafu za chuma.

Hili ni duka kubwa la CarreFour . Inaonyesha mlango wa kuingilia wa duka hilo na ndani kuna counter za malipo zikiwemo: counter za Express kwa ajili ya walio wateja wenye bidhaa chache, chini ya kumi, pia rafu za bidhaa na njia za kupitia ndani ni ya duka zinaonekana wazi.

Hili ni sehemu la duka kubwa lililopangwa vizuri likiwa na matunda, na mboga. Masanduku ya mbao, yamejaa maembe, parachichi, ndimu, na matunda mengine ya kuchagua. Duka linaonekana safi, na lenye mpangilio mzuri, na pengine ni duka kubwa linalojulikana huku Kenya.

Hii ni ndani ya duka kubwa la Naivas supermarket , inaonekana kama soko la kisasa la vyakula na bidhaa mbali mbali, upande wa kushoto kuna sehemu ya Meat market soko la nyama na kuna rafu zilizojaa bidhaa kama mkate au bidha za kuokoa.

Hii ni ndani ya duka kubwa au maduka ya vyakula yenye njia defu zilizo jaa bidhaa kuna ishara inayoonyesha tatu na orodha ya bidhaa kama vile maji ,soda juice ,mkate ,vitafunio na biskuti pia kuna ishara nyingine inayoonekana ilioandikwa clean shelf watu wachache wanaonekana wanaonekana wakitembea kwenye njia hizo.

Hii ni keki na bidhaa nyingine zilizopakwa zikipangwa vizuri kwenye kabati la kuonyesha la duka la mikate. Kuna keki za matunda, keki za chokoleti na keki ndogo, zote zikiwa zimepangwa vizuri na kuonekana zenye ladha. Bidhaa hizi ziko tayari kuuzwa kwa mteja.

Hili ni ndani ya duka kubwa likiwa na kaunta za malipo zinazoitwa express counter au kaunta ya haraka. Watu wanaonekana wakitembea ndani ya duka na mtu mmoja amesimama karibu na kaunta. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu au vifaa vya usalama kama kamera ya cctv juu.